Kituo hiki cha kusambaza umeme kilishajaa vifaa vya umeme kama vile transfoma na switch kubwa. Nyaya za umeme zilizozungushwa kwenye nguzo za chuma. Eneo hili limezungushiwa uzio wa usalama wenye vibao vya tahadhari huku kule pembeni tukiliona bwawa la maji.

Kituo hiki kidogo cha umeme kiko wazi kikiwa kimezungukiwa ujio wa waya wa chuma. Ndani kuna mashine kubwa za transformer na tuna nyanya nyingi nene zinazoelekea juu na chini.

Ni katika stesheni ya umeme ambapo kuna minara nyingi iliyotengenezwa na chuma na ni mirefu. Kuna nyaya zilizoshikanisha zile minara halafu pia kuna uga uliozunguka stesheni ile. Huku kando kuna barabara ya vumbi na nyasi zilizokauka.

Stesheni ya stima yenye minara mikubwa ya kusafirisha umeme. Kwenye minara kuna nyaya nene za umeme zilizonyoshwa kati ya nguzo juu ya anga limejaa mawingu meupe na ya blue yanayoelekea taratibu. Mazingira yanaonekana kua ya eneo ya kiwanda na usambazaji wa nguvu za umeme.

Ni stesheni ndogo ya umeme wa stima ambapo kuna milingoti mirefu na milingoti imeunganishwa na nyaya za stima. Kule kando tunaziona generator zinazotumika kuhifadhi stima pamoja na transformer .Kun nyumba pale nyuma na pia kuna wafanyikazi wanaoonekana kukagua.

Takataka nyingi imetapakaa kila mahali kukiwa na mto katikati ambao una maji machafu mno. Kuna takataka ambazo zinachomeka huku moshi ukienda juu. Watu wengine wanachokora kwenye takataka zile.

Ni jangwani kwenye pori ambapo kuna gari na wachungaji wa wanyamapori, kukiwa na mnyamapori mmoja kifaru. Wachungaji wanajaribu kumuingiza kwenye gari. Hii ni mbinu moja ya kusafirisha wanyamapori.

Mazingira haya yamechafuliwa na maji ya taka, takataka za plastiki, takataka za karatasi. Ni katika eneo la reli ambapo kule kando tunaona mitaa ya mabanda, majumba amabayo yamejengwa na mabati na mbao.

Eneo hili lina mrundiko kubwa wa taka ukiwa na mto mdogo wenye maji machafu mno. Kuna takataka za karatasi, nguo na plastiki. Kuna nguruwe walio kwenye takataka wakiendelea kuichokora. Pale pembeni kuna manyumba ya mabanda yaliyojengwa na matope, mabati na mbao.

Kundi la watu, wanaume kwa wanawake na hata watoto wako kwenye eneo wazi lenye udongo laini. Watu wanaonekana wameshika miti wengine wameshika jembe mkononi huku wakipanda miti. Kuna miti ambayo tayari inaonekana ishapandwa.

Bwawa hili ya Mhalo linaoenakana kuwa limetunzwa vizuri likiwa na maji yaliyo masafi. Kule pembeni tunawaona ndege wanaocheza kwa matope. Pembeni mwa bwawa kuna miti ya kijani kimbichi iliyonawiri vizuri.

Mto mdogo ulio na maji machafu mno uliochafuliwa na takataka zilizotupwa pale na takataka za plastiki za nguo. Kunaonekana kuku wanaochakura zile takataka. Kule kando kukiwa na nyumba za mabanda zilzojengwa na mabati na mbao.

Mto huu umechafuliwa na takataka maji yakiwa machafu mno huku kule ndani kwenye maji kuna takataka za plastiki, karatasi na maguo. Kule pembeni kuna manyumba ya mabanda yaliyojegwa na mabati na bao.

Mtu huu amabo umechafuliwa na takataka nyingi una maji machafu mno, kuna watu ambao wanajaribu kusafisha ule mto kwa kutoa takataka zilizopo kwenye maji na takataka za plastiki, magunia na makaratasi. kule pembeni kuna manyumba ya mabango iliyotengenezwa na mabati na mbao

Mto huu umechafuliwa na taka, maji yake yakiwa machafu mno. Ndani ya taka kuna takataka ambazo zimesimama kule. Kando ya mto tunaona watu wanaojaribu kuvuka kuelekea upande mwingine wenye manyumba ya mabanda yaliojengwa kwa mabati na mbao.

Kuna mto uliochafuliwa na taka za plastiki na makaratasi. Pale tunaona watu wanaojaribu kusafisha ule mto kwa kuondoa makaratasi na kuyaweka kule pembeni. Ambapo kule pembeni tunaona kuna majumba yaliyochakaa yaliyojengwa kwa mabati.

Mtu aliyevaa barakoa na kofia, huku ameshikilia mmea unaokaa kwamba aliuochomoa kwenye ardhi. Kule nyuma tunauona mto wenye maji ambayo ni machafu kupita, na nyuma ya mto kuna ukuta ambapo kumejengwa mabanda ya kuishi.

Twiga hawa warefu wanazunguka kwa huru kwenye mbuga pana, shingo zao ndefu zinawafikia matawi ya juu ya mti. Nyasi za dhaafu zinatingizika na upepo na baadhi yao wanasimama wakiwa makini wakitazama mbali. Anga ni kubwa na la bluu.

Mbuni mkubwa amesimama kwenye bustani, ardhi inayomzunguka imefunikwa na nyasi zilizokauka na zingine ni za kijani. Kuna miti michache pamoja na benchi kadhaa nyuma yake. Mbuni huyu ana shingo ndefu iliyonyooshwa juu.

Maji yenye mamba wanaolea juu ya uso wa maji. Baadhi yao wamejificha karibu na matete na wengine wakiwa kimya kimya. Mazingira yanatia hofu na kuonyesha hatari ya wanyama hao wakiwa kwenye maji.

Ni jijini ambapo tunaona magari mawili yaliyoegeshwa. Nyuma ya magari kuna machumba mawili marefu aina ya gorofa, ambapo katikati ya manyumba yale kuna mchoro wa mkimbiaji maarufu anaitwa kipchoge.

Rundo la takataka limetupwa mahali, likiwa na plastiki, mabaki ya chakula, karatasi, na maguzi. Baadhi ya mifuko imechanika, na taka zimeenea ardhini. Mandhari inaonyesha uchafuzi wa mazingira na ukosefu wa huduma za usafi.

Ni kwenye mbuga la wanyamapori la Nairobi ambapo tunamuona twiga mmoja akikula kutoka kwenye mti wa kijani kibichi. Mazingira yanaonyeshana nyasi nyingi sana. Kule pembeni tunaweza kuona maghorofa.

Tembo wawili wamesimama porini ambapo mmoja wao anajirushia vumbi kwa kutumia mkonga wake. Tabia hii ni ya kujilinda dhidi ya jua na wadudu. Kando yao tunawaona wafanyakazi wawili wa hifadhi wakiwatazama wanyama wale kwa umakini wakifuatilia mienendo ya wanyama wale.

Mto uliochafuliwa na taka unapita kando ya mtaa wa vibanda. Maji ya mto ni machafu yamejaa plastiki na karatasi, na taka nyingine za majumbani. Pembeni mwa mto kuna nyumba za mabati zilizojengwa kwa ukaribu sana. Nyingi zikiwa katika hali duni.

Ni porini ambapo kuna tumbili anatembea juu ya mti. Kule nyuma kuna nyasi miti mirefu na midogo yenye kijani kibichi. Mazingira yamewekwa kwa usafi na usalama huku wageni wakimtazama kwa umbali.

Ni katika jiji ambapo kuna majumba marefu mno, na pia kule pembeni kuna sehemu ya magari yaliyogeshwa pale. Kando ya majumba yale kuna mifereji yanayotupa maji juu, na kando ya mifereji ya maji kuna sanamu ya mzee Jomo Kenyatta.

Porini ama kwenye mbuga la wanyama tunawaona swara watatu wakitembea kwenye shughuli zao. Nyasi zimejaa na ni za kijani kibichi. Kule nyuma ya swara tunawaona wanyama wengine wa msituni.

Kuna mto ambao unaonekana kuwa umechafuliwa na takataka. Kuna vichupa vingi vya plastiki, vilivyo kwenye mto. Kuna matawi, kuna miti ambayo imemea ikakuja ikaingia mtoni. Pale ndani kuna mtu anayejaribu kusafisha ule mto, na kuondoa taka.

Mbuga la wanyama pori tunamwona kifaru mmoja ambaye anakula nyasi kuna ua ambalo limemzuia yule kifaru asitoke kwenye pori kule nyuma kuna miti mikubwa na midogo huku maeneo yamejaa nyasi ya kijani kibichi.

Mchungaji mmoja anayeonekana kuwa mlezi wa wanyama pori ama mfanyakazi wa hifadhi amesimama kando ya tembo anamshikilia chupa kubwa iliyo jaa maziwa na tembo huyu anainua mdomo wake kwa hamu na kunyonya maziwa yale. Maziwa yananinginika pole pole huku tembo akiyanywa kwa furaha.

Kwenye mtaa wa mabanda ambapo kuna mto unaopita ulio na maji yaliyochafuliwa na takataka zilizotupwa na watu. Kuna watu walioko kwenye maji wakisafisha yale maji. Kule pembeni tunaona nyumba za mabanda zilizojengwa na mabati na mbao.

Mazingira ni ya porini ambapo tunawaona tumbili watatu, mmoja akionekana kua mkubwa na wengine ni wadogo wanaokaa kua tumbili mamake na watoto wake. Kule nyuma kuna miti ya kijani kibichi.

Kuna barabara safi ina magari yanapita mwendo wa asteaste. Kule kando kuna bustani ambayo iko na milingoti mingi iliyo na bendera za inchi tofauti tofauti ama mabango zimepandishwa juu tayari. Kuna nyasi zilizopandwa chini ya milingoti ile.

Jijini kwenye steji ya mabasi ambapo kuna basi limesimama pale ambapo mlango uko wazi kuwaruhusu wateja kuliabiri. Kando ya basi kuna mabango yanayoonyesha nambari la basi, jina la basi na sehemu ambalo basi linakwenda. Chini la bango kuna bei.

Jijini ambapo shughuli mbalimbali zinaendelea ikiwepo hapa ni kwenye steji ya mabasi na pikipiki. Kuna mabasi ambayo yamepakiwa kwa laini moja huku kando kuna mabango yanayoonyesha sehemu mabasi yanakwenda. Kule pembeni kuna pikipiki pia ambazo zinangoja wateja.

Sehemu hii ya jijini kuna shughuli mabasi mbalimbali zinazoendelea watu wakiwa wamejaa kwa wingi na kwenye barabara kuna mabadi yanayopita kwa msongamano mwingi. Kuna askari pale wanaoshika doria na kuna wengine wa bodaboda. Watu wengine wanajaribu kuvuka barabara.

Ni mjini kwenye sehemu ya steji ambapo kuna magari madogo yaliyo simama, kwa laini moja refu. Juu ya magari kuna mabango, yanayoonyesha bei na sehemu ambalo magari linakwenda, kando ya magari na watu wanaopita kwenda shughuli zao.

Jijini kwenye sehemu ambayo shughuli mbalimbali zinaendelea kukiwa na steji ya mabasi. Papa kuna mabasi limesimama pale huku milango imefunguliwa kando ya basi ikiwa ni bango linaloonyesha sehemu basi linakwenda na bei yake. Kando ya steji ni barabara ambapo kuna mabasi mengine yanapita.

Njia iliyo mjini inaonekana kuwa na shughuli nyingi zinazoendelea, kukiwa na mabasi na magari madogo yanayopita kwa mwendo wa kasi kwenye barabara, huku kuna watu kwenye barabara kando wanaojaribu kuvuka.

Barabara hii iliyopo mjini inaonyesha mabasi ambayo yanapita kwa mwendo wa kasi sana. Kando ya barabara kuna majumba ya magorofa na kuna miti mirefu iliyo na matawi ya kijani kibichi. Kando ya magari kuna wapita njia.

Sehemu ya jijini ambapo kumejaa harakati tofautitofauti. Kuna magari ya kila aina, madogo, mabasi ya abiria, bodaboda na malori yanapita kwa kasi tofauti. Kwenye barabra kuna watu wanatembea kwa haraka wengine wakivuka barabara na wengine wamesimama kwenye vibanda.

Jijini kwenye mtaa unaoenkana kuwa na shuguli nyingi ambapo kuna steji ya mabasi, basi likiwa limesimama huku milango iko wazi kuwaruhusu wateja kuyaabiri. Mbele ya basi kuna mabango yanayoonyesha jina la basi na sehemu amblo basi linakwenda kukiwa na watu kule kando wanaotembea.

Stegi ya magari ambapo kuna gari limesimamishwa pale, likiwa limefunguliwa milango abiria wengine wakiwa tayari ndani huku wengine wakijaribu kuabiri. Juu ya gari kuna mabango yanayoonyesha sehemu ambayo gari linakwenda.

Sehemu hii ya mjini kuna barabara ambapo mabasi yanapita kwa mwendo wa kasi, pia kuna bodaboda zinazopita pale na watu wanaojaribu kuvuka barabara. Kule pembeni kuna manyumba aina ya ghorofa.

Barabara hii ni pana ikiwa na barabara upande wa kulia na upande wa kushoto ikiwa na ina ya magari mbalimbali kama vile magari madogo, lori mabasi na boda boda . Kule pembeni tunaona daraja linalotumika na watu kuvukia.

Mjini katika sehemu ya steji ambapo kuna mabasi mengi yamepangwa kwa laini moja huku milango imefunguliwa abiria wakiabiri. Kando ya mabasi kuna mabango yanayooneysha sehemu ambazo basi zinakwenda na kuna miti mirefu ya kivuli.

Barabara hii ikiwa pana ikiwa na barabara upande wa kulia na wa kushoto. Upande mmoja unaonekana una msukumano wa magari huku upande mwengine magari yanakwenda kwa kasi mno. Kule kando kuna watu wanaojaribu kuvuka barabara na pembeni mwa barabara kuna miti mirefu ya kivuli.

Barabara hii ni pana ikiwa na barabara upande wa kulia na upande wa kushoto kuna magari tofauti yanayopita kwa mwendo wa kasi ikiwemo mabasi, magari madogo na lori. Pale katikati kuna taa za mwangaza usiku.

Barabara ni pana ambayo iko jijini huku kuna mabasi yanayopita kwa mwendo wa kasi. Kule pembeni kuna watu wanaojaribu kuivuka barabara. Kando ya barabara kuna miti mirefu ya kipusi na nyuma ya miti kuna majumba aina ya ghorofa.

Barabara hii ikiwa pana. Ikiwa na barabara upande wa kulia na upande wa kushoto. kuna magari ya aina mbalimbali mabasi, lori na magari madogo na bodaboda. Magari yakionekana kwenda kwa mwendo wa kasi. Juu ya barabara kuna mabango yanayowaelekeza watumiaji wa barabara.

Harakati mbalimbali zinaendelea katika sehemu hii ya jiji. Kuna barabara ambapo magari tofauti yanapita kama vile malori , basi na magari madog . Kule pembeni kuna sehemu ambao watu wameketi na miti inaonekana mirefu na majumba ni aina ya ghorofa.

Kwenye steji hii kuna harakati nyingi zinazoendelea. Kule pembeni kukiwa na maduka na magari ambayo yamepanga laini huku milango imefunguliwa ikingoja abiria waabiri. Juu ya magari kuna mabango yanayoonyesha sehemu ambazo gari zinakwenda.

Sehemu hii ya mjini kuna shughuli mbalimbali zinazoendelea ikiwa na barabara kila upande huku magari yanapita kwa kasi malori, mabasi na magari madogo. Kule pembeni kuna steji ambapo mabasi yanabebea wateja.

Kwenye steji hii jiini kuna shughuli mbalimbali zinazoendelea pale kukiwa na wapitanjia, wanabodaboda na kuna magari ambayo yamesimama huku milango imfunguliwa ili aabiria wayaabiria. Nyuma ya magari kuna mabango yanayoeleza sehemu ambazo gari linakwenda.

Kwenye steji jijini kuna magari yaliyosimama pale kwa laini moja milango ikiwa imefunguliwa ili abiria wawezi kuyaabiri. Juu ya magari ni mabango yanayoeleza jina la gari na sehemu ambazo gari linakwenda.

Kwenye steji ya mabasi jijini ambapo mabasi yamesimama huku milango imefunguliwa ili abiria waweze kuabiri. Kando ya mabasi ni mabango ambayo yanaeleza majina ya gari na sehemu ambazo gari lile linakwenda.

Kwenye njia pana ya barabara kuu kuna msongamano wa magari. Inaonekana kuna mabasi, magari madogo, lori na kuna askari kule mbele anayejaribu kuyaongoza yale magari jinsi yanavyokwenda.

Barabara kuu kuna magari tofauti ikiwepo magari madogo, lori na basi. Kule kando ya barabara kuna ua lililozunguka barabara ile. Magari yanaonekana yakienda kwa mwendo wa polepole. Kule pembeni wa barabara kuna majumba aina ya ghorofa.

Barabara hii ya jijini inaonekana kuwa na harakati nyingi ambapo msukumano wa mabasi, huku kuna wana bodaboda wanaojaribu kupenya katikati ya yale mabasi. Kuna watu walioko pembeni wakijaribu kuvuka barabara

Jijini ambapo harakati mbalimbali zinaendelea kukiwa na barabara ambapo mabasi yanapita kwa kasi. Kuna bodaboda zinazopita kule pembeni kukiwa na wapita njia, askari ambao pia wanashika doria. Nyuma tunaona majumba aina ya ghorofa.

Harakati mbalimbali zinaendelea katika eneo hili jijini ambapo kuna stage ya magari ambapo kuna basi moja lililosimama huku milango imefunguliwa wateja wakiliabiri. Kando la basi kuna maduka madogo ya kuuzia vibanzi.

Barabara hii iliyo pana iliyo na barabara upande wa kulia na wa kushoto, kuna magari aina mbalimbali. Kuna mabasi, magari madogo, Lori na hata bodaboda. Juu ya barabara kuna mabango yanayopea wanao tumia barabara mwelekeo.

Mjini ambapo harakati mbalimbali zinaendelea kukiweko na steji ambayo mabasi yamesimama huku milango imefunguliwa ili wateja waweze kuyaabiri yale mabasi . Kuna mabango yanayoonyesha jina la basi na sehemu ambapo linakwenda.

Eneo hili mjini kuna harakati mbalimbali zinazoendelea kwa wakati mmoja kukiwa na steji ambapo mabasi yamesimama pale huku milango imefunguliwa ili wateja kuyaabiri. Pale kando kuna watu wanaopita na magari mengine upande mwingine.

Kwenye sehemu ya stage jijini ambapo magari yamepangwa kwa laini moja huku milango yake imefunguliwa, abira wakiendelea kuyaabiri. Juu ya gari kuna mabango yanayoonyesha jina la gari na sehemu ambayo gari linakwenda.

Mjini katika eneo la stage ambapo kuna magari yamesimamishwa pale huku milango iko wazi wateja wakiendelea kuyaabiri. Juu ya magari kuna mabango yanayoeleza sehemu ambazo magari yanakwenda na maturn boy wako nje wakiwaita wateja.

Kwenye steji ya magari jijini ambapo harakati mbalimbali zinaendelea. Kuna magari ambayo yamesimamishwa pale huku milango iko wazi kuwaruhusu wateja kuyaabiri. Juu ya magari kuna mabango yanyoonyesha sehemu ambazo gari linapitia.

Kwenye sehemu ya mjini kwenye steji kuna harakati mbalimbali zinazoendelea. Mabasi yamesimamishwa kwa mstari mmoja huku milango imefunguliwa ili abiria kuyaabiri. Kando ya mabasi ni mabango yanayoeleza jina la basi na sehemu ambalo basi linakwenda.

Ni jijini kwenye sehemu ya steji ambapo mabasi yameegeshwa kwa laini moja, huku yamefunguliwa milango ili abiria waabiri. Kando ya mabasi, kuna mabango yanayoeleza mahali basi linakwenda, na jina la basi. Kule nyuma tunaona majumba aina ya ghorofa.

Ni jijini kwenye sehemu ya steji ambapo mabasi yamepakiwa kwa laini moja yakingoja wateja kuyaabiri. Kando ya mabasi kuna mabango marefu yanayoonyesha jina la basi na sehemu ambapo mabasi yanakwenda.

Sehemu hii ya jijini kuna harakati mbalimbali zinazoendelea na kukiweko na steji ambapo mabasi yamepangwa kwa laini moja huku abiria wakiabiri. Kando ya steji kuna barabara ambapo magari mengine yanapita kwa mwendo wa kasi.

Barabarani ambapo kuna barabara mbili kila upande. Magari yanaonekana yakiwa yakienda kwa mwendo wa kasi sana ambapo kuna magari tofauti kama vile magari madogo, malori na pikipiki. Katikati ya barabara kuna mabango yanayowaelekeza watumiaji wa barabara.

Sehemu hii ya steji jijini kuna mabasi ambayo yamesimamishwa pale huku mlango umefunguliwa na kuna abiria wanaoendelea kuabiri lile basi. Mbele ya basi kuna bango linaloonyesha jina la basi na sehemu ambalo basi linapitia.

Barabara hii iliyoko mjini kuna harakati nyingi zinazoendelea kwa wakati mmoja ukiwa na mabasi yanayopita kwa mwendo wa kasi na watu pia wanaojaribu kuvuka barabara. Kule pembeni kuna manyumba aina ya ghorofa.

Harakati mbalimbali zinaendelea katika sehemu ya jiji ambapo kuna steji ikiwepo na mabasi ya ambao milango imefunguliwa juu ya mabasi tunaona kuna mabango yanayoonyesha jina la basi na sehemu ambapo basi linakwenda. Kule pembeni kuna wateja ambao wanagoja magari ya kwenda kwao yakuje.

Eneo hili la steji katika jiji kuna mabasi yaliyosimamishwa pale, huku milango iko wazi abiria wakiendelea kuabiri. Nyuma ya mabasi kuna mabango yanayoeleza jina la basi na sehemu abalo basi linakwenda.

Jijini sehemu ya steji ambapo kuna mabasi yamepanga laini kwenye steji, huku milango imefunguliwa akingoja abiria kuyaabiri. Kando ya mabasi kuna mabango yanaoonyesha sehemu mabasi yanapokwenda.

Jijini katika steji ambapo kuna mabasi yamepangwa kwenye laini yakingoja wateja kuyaabiri huku milango imefunguliwa. Mbele ya mabasi kuna mabango yanayoonyesha jina la mabasi na sehemu ambapo mabasi yanakwenda.

Barabara hii ina gari tofauti kama malori, gari ndogo na basi pia bodaboda. Pale pembeni kuna daraja ambalo hutumika na watu kuvuka kutoka kwenye upande mmoja hadi mwingine. Kando ya barabara kuna miti mirefu.

Sehemu ya mjini kuna shughuli mbalimbali zinazoendelea kwa wakati mmoja kukiwa na steji ambapo mabasi yamesimamishwa huku milango imefunguliwa wateja wayaabiri. Kando ya mabasi kuna mabango yanayoonyesha jina la basi na sehemu ambako linakwenda.

Sehemu hii ya jijini kuna shughuli mbalimbali zinazoendelea pale kukiwa na steji ya mabadi ambapo mabasi yamepangwa kwa laini moja milango ikiwa ime funguliwa wateja waabiri. Mbele ya mabasi kuna mabango yanayoonyesha sehemu magari yana kwenda.

Ni kwenye barabara kuu ambapo kuna msongamano wa magari kwenye upande mmoja wa barabara, huku msukumano umeshikana hadi magari hayasongi yamesimama. Kwenye barabara ya upande mwingine magari yanasonga kwa mwendo wa kasi, huku kule pembeni mwa barabara kuna miti mirefu iliyopandwa pale.

Katika barabara hii kuu kuna magari tofauti kama vile magari ya umma, kuna magari madogo, kuna malori yanaonekana yakikwenda kwa mwendo wa kasi. Kando ya barabara kuna miti mirefu na manyumba aina ya ghorofa.

Ni jijini ambapo tunaona mabasi yameegeshwa kwenye steji, ambapo yanangoja abiria kuyaabiri. Pale nje tunayaona mateniboi wakijaribu kuita wateja kuingia kwenye mabasi yale. Shughuli nyingi zinaendelea, ambapo kuna wapita njia na pia wachuuzi.

Ni jijini ambapo shughuli mbalimbali zinaendelea, kwa wakati mmoja. Kuna steji ya magari ambapo kuna mabasi yaliyosimama pale, yakingoja abiria kuabiri. Pale pembeni kuna watu ambao wanapita kwenda zao. Kuna aliyeshika bango, akieleza mahali gari linakwenda, na kuna miti mirefu.

Sehemu ya mjini kwenye steji ya mabasi kuna mabasi ambayo yamepakiwa kwa mstari, mmoja akingoja abiria kuiabiri. Kando ya steji kuna barabara inayopita. Tunaona wapita njia wakiwa kwenye shughuli zao. Kuna polisi pale anayeshika doria.

Gari la moshi linapita juu ya reli. Moshi ndogo inaonekana ukifuga juu kutoka kwenye injini na mabehewa yanaonekana yakiwa yameunganishwa kwa mstari mrefu. Kando ya reli kuna nyasi na miti.

Ni jijini ambapo mabasi yamesimama kwenye huku yakingoja abiria kuyaabiri huka kando kuna barabara ambapo kuna mabasi mengine yanayopita tayari yamebeba wateja. Kule nyuma kuna manyumba aina ya ghorofa na kuna miti ya kijani kibichi.

Ni jijini ambapo kuna shughuli mbalimbali zinazoendelea kuna steji ya magari ambapo kuna magari madogo yaliyoegeshwa pale. Mbele ya magari na juu ya magari kuna mabango yamewekelewa yameionyesha jina la gari na mali gari linapoenda. Kando ya magari kunawapita njia na abiria wanaoyabiri yale magari.

Ni jijini kwenye stage la mabasi ambapo kuna shughuli mbalimbali zinazoendelea pale. Kuna mabasi ya kampuni tofauti yanangoja wateja kuyaabiri. Hapa nje tunawaona maturnboy wakijaribu kuwaita wateja ili kuabiri mabasi yao, huku mabasi mengine yakipita kwenda tayari.

Ni jijini katika steji ya mabasi ambapo kuna mabasi ambao tayari yanapita kuenda na kuna mabasi ambayo yameegeshwa yakingoja wateja wajae ili liweze kuondoka. Kwenye juu ya basi tunaona kuna mabango ambayo yanasema jina la basi na maeneo ambapo basi linakwenda.

Ni katika jiji ambapo kuna shuguli mbalimbali zinazoendelea. Kuna barabara ambapo mabasi yanapita hastehaste, kuna polisi, kuna wanabodaboda alafu huku kando kuna majumba ya aina ya ghorofa.

Mandhari ni ya mjini ambapo kuna shughuli mbalimbali zinazoendelea. Kuna barabara mbili ambapo moja tunaona magari yamejaa yakipita kwenda, kuna wanapolisi wanaoshika doria, kuna wanabodaboda wanaopita na kuna watu wanaokwenda shughuli zao.

Ni mjini ambapo tunaona basi likipita kwenye barabara, huku taniboi amesimama mlangoni kuwavutia wateja. Tunaona magari mengine kule kando yakipita yakienda kwa safari. Pale nyuma tunaona majumba ya aina ya ghorofa.

Sehemu hii ya mjini inaonekana kuwa yenye shughuli nyingi zinazoendelea. Ukiona stage ya mabasi ambapo kuna mabasi yamesimama yakingoja abiria kuyaabiri. Kuna mabango yanaonyesha jina la basi na sehemu linalokwenda. Kule kando kuna watu wanaotembea kule kwenye shughuli zao. Kando ya stage hii kuna barabara ambapo mabasi mengine yanapita.

Sehemu hii ya mjini kuna shughuli mbali mbali zinaendelea pale kukiwa na steji ya mabasi ambapo kuna mabasi yamesimama yakiyangoja wateja kuyaabiri. Kule pembeni kuna barabara zinazopita ambapo kuna magari yanapita kwa mwendo wa kasi.

Jijini, sehemu ya steji ambapo, kuna magari ya umma yamepakiwa kwa mstari mmoja yakingoja abiria kuyaabiri. Kuna mabango yanayoonyesha jina la gari na sehemu ambalo gari linakwenda. Kila kando kuna sehemu ya watu kutembea na kuna wapita njia wanaopita pale.

Ni katika jiji ambapo shughuli mbalimbali zinaendelea. Kuna barabara pale, kuna mabasi yaliyoegeshwa kwenye steji. Kuna abiria wanaojaribu kuyaabiri mabasi, kuna watu wengine ambao wako kwenye pilkapilka zao na kuna watu wengine wako kwenye bodaboda.

Kuna barabara pana yenye njia mbalimbali, kila upande magari yakienda kwa kasi ya ustani juu. Kuna alama nyeupe na za manjano zilizochorwa vizuri barabarani kuonyesha mipaka ya njia na maeneo ya kupitia. Pembeni kuna miti iliyopandwa kule na kuna watu wanaotembelea kando.

Ni katika jiji ambapo shughuli mingi zinaendelea pale. Kuna barabara za upande mbili ambao magari yanakwenda na mengine yanarudi. Huku kando kuna magari ambayo yameegeshwa kwenye steji yao yakingoja abiria kuyaabiri na malori yanayopita. Kuna watu ambao wako kwenye pilka pilka zao.

Ni jijini ambapo kuna shughuli mbalimbali zinaendelea na wapita njia ambao wako kwenye shughuli zao. Kule kando kuna mabasi ambayo yameegeshwa yakingoja abiria kuyaabiri. Kando ya steji kuna barabara ambapo magari, malori na magari madogo yanapita kwa mwendo wa kasi.

Ni katika jiji ambapo kuna shuguli kadhaa zinazoendelea pale. Kuna magari yaliyoegeshwa kwenye steji huku watu wamepanga foleni wakiabiri yale magari. Kuna wapita njia wanaopita. Kuna magari mengine ambayo yanapita kwenye barabara iliyo kando ya steji pia kuna reli iliyo kando ya barabara.

Kwenye jiji ambapo shughuli mbali mbali zinaendelea kwa muda mmoja. Kuna magari ambao yanapita kwenye barabara yakienda mwendo wa kasi. Kando ya magari kuna watu wanaopita wakienda shughuli zao. Pale pembeni tunapaona majumba aina ya ghorofa.

Ni jijini kuna shughuli nyingi, nyingi, mbalimbali zinaendelea pale. Kuna magari ambayo yameegeshwa kwenye stage yakingoja abiria kuyaabiri, kuna wapita njia ambao wanaenda kwenye shughuli zao za kila siku. Kuna maturnboy wanaowaita wateja kuyaabiri magari yao.

Sehemu hii ya jijini kunaonekana kukiwa na shughuki nyingi zinazoendelea kwa wakati mmoja. Nikiwa na stage ya mabasi ambapo kuna mabasi yamepakiwa mabiria wakiendelea kuyaabiri. Pale pembeni kuna wapita njia wanaopita. Kando ya steji kuna barabara ambapo mabasi mengine yanapita.

Ni katika steji ya mabasi ya kuenda safari ndefu, ambapo mabasi yameegeshwa yakiendelea kupakiwa ili kuanza safari. Kule juu tunaona mabasi yameweza kufungwa na mizigo. Kando ya mabasi tunaona majumba marefu aina ya ghorofa.

Katika barabara kuu yenye shughuli nyingi, magari ya aina mbalimbali kama vile mabasi, malori na magari madogo yanaonekana yakienda kwa kasi katika njia tofauti. Pembeni mwa barabara kuna magari ambayo yameegeshwa yanaendelea kuita wateja bado wakuje. Kelele za harakati za kila siku zikionekana wazi.

Jijini ambapo kuna shughuli mbalimbali zinaendelea. Kuna mabasi ambayo yameegeshwa kwenye steji huku wateja wakiendelea kuyaabiri. Kule kando kuna njia ya wapita njia ambapo kuna watu wanapita kwenye shughuli zao. Kando ya steji kuna barabara ambapo kuna mabasi mengine yanapita.

Jijini kwenye staji la magari kuna magari ambayo yamesimamishwa pale yakigonja wateja kuyaabiri. Kuna watu wanaopita kule kando na kuna barabara ilioko katikati ya magari. Kuna vibao ambavyo vinaonyesha majina ya magari na sehemu zinazokwenda.

Kwenye stegi hii ya magari kuna shughuli mbali mbali zinaendelea , kukiweko na magari ambao yamesimama milango ikiwa imefunguliwa, ili abiria waweze kuabiri. Juu ya magari kuna mabango yanayoeleza sehemu gari zinazokwenda, huku kando kuna abiria wengine wanaongoja magari hao.

Barabara hii kuna msongamano wa magari, barabarani kuna magari tofauti kama vile gari ndogo na malori kuna mabasi. Pembeni mwa barabara kuna sehemu ya watu kutembelea, kule kando ya barabara kuna majumba aina ya ghorofa.

Basi limegeshwa kwenye staji, kuna watu ambao wanaendelea kushukua uku kukiwa na wengine kando ya basi wakiwa kwenye shughuli zao. Basi linaonekana kuwa liko jijini. Kule pembeni tunaona miti na majumba ya kighorofa.

Mto huu umechafuliwa na taka. Maji yenyewe yamekuwa machafu. Kule kando ya mto kuna takataka zilizotupwa pale, plastiki na nguo. Ndani ya mto kuna miti ambayo imemea kwenye maji.

Kwenye mto ambao umechafuliwa na takataka nyingi, kuna takataka za mchanga zanguo, za karatasi na za matawi. Pale kando tunaona mlima wa takataka umerundikwa pale. Kule mbali tunaweza kunona majumba ambayo yamechakaa.

Mitambo ya viwandani ikitoa moshi mzito angani. Kuna mabomba marefu ya moshi yanayochomoza juu na kutoka kwenye yale mabomba ,kuna moshi wa kijivu unaopanda juu na kuelekea mbinguni. Kule nyuma kuna minara ya stima ambapo kuna stima zinazopita.

Kuna tengi ambalo liko chini ya manyumba. Tengi hili ni la kuhifadhia maji ambalo tunaona limeshikanisha na mabomba ya maji ya kushikilia maji kutoka kwenye mabati. Hii inaonyesha umuhimu wa kuhifadhi maji wakati wa mvua na kuyatumia wakati mvua imeisha.

Katika duka la kuuzia maji ambapo chini tunaona kuna jokovu. Kule juu kuna rafu ambayo wamepanga maji moja moja. Pale kando tunaona maji yaliyofunganishwa kwa pamoja huku yameekeleanishwa moja juu ya lingine. Kuna duka ambalo liko pale nyuma.

Mabomba mapana ya plastiki yenye rangi mweusi yakiwa yamelazwa chini kwenye uwanja ama shamba kubwa lenye wazi. Mabomba haya yamepangiliwa mengine chini na mengine juu yakiwa marefu yakifuata mtiririko wa ardhi. Yanaonekana kuwa mapya au hivi karibuni.

Bomba lililochimbiwa kwenye ardhi linaonekana kuwa limeundwa. Kulingana na mazingira ni kuwa lilikuwa limeharibika kwa sababu kando kuna maji yaliyomwagika kwenye udongo na kutengeneza matope lakini bomba limetengenezwa na linapitisha maji kwa ufasaha.

Kituo cha maji safi, kilicho safi na nadhifu. Kuna mashine au mtambo wa kuchuja maji uliowekwa kwenye ukuta, wenye bomba la kutoa maji. Chini yake kuna sehemu ya kuweka mtungi au chupa ili kujaza yale maji.

Inaonekana kua kwenye ndani la jengo, ambapo kuna bomba moja kubwa linalopitisha maji. Bomba lile linaonekana kua linapitisha maji juu, na hii inaonyesha jinsi maji yanasafirishwa ndani ya majumba.